Tunaona kuna ndizi zenye zimetolewa, ndizi nyingi sana ambazo zimejaa mlima. Kando kidigi kuna mtu ambaye amesimama na nyuma yake inakaa kama shamba ya ndizi.

Inakaa nyumba, nyumba yenye inayokaa kuwa nyeusi sana imeharibiwa na moshi, kando kidogo tunaona kuna kibuyu ya mafuta, juu tunaona kuna mahindi zimeanikwa juu zingine zimekaa kuwa nyeusi kabisa zingine pia bado sio nyeusi sana.

Shamba kubwa ya mahindi ,tunaona mahindi iliyo mbali, kuna mahindi karibu, iliyo karibu zaidi ni mahindi iliyoshikwa na ugonjwa inaonekana nyeusi na tena imefunguliwa ndani, kuna mahindi chache zilizo sawa , mingi zimeshikwa na hili ugonjwa.

Hapa kuna ng'ombe. Ng'ombe mmoja ameingia kwa mahali imejengwa. Mbele ya mahali imejengwa kuna vitu imejifunga mbili tofauti, anaonekana ni kama kuna vitu anakula ama kunywa maji. Kando yake kuna mitungi mbili na kijiko kubwa.

Ng'ombe huyu amesimama ametulia, kuna mtu ambaye ameinama kando yake karibu na huyu ng'aombe ameweka ndoo chini. Anaonekana kutoa maziwa kwa huyu ng'ombe akiweka kwa ndoo.

Hizi ndizi hapa chini zimekauliwa mara mbili. Kuna mahindi zenye ziko kando kidogo na kuna zenye ziko karibu sana. Kwa hizi zenye ziko karibu kuna mtu amesimama ameinama ameshika mahindi moja. Anakaa kuonyeshana ni mahindi yenye ni mbaya inakaa kuwa imeharibika.

Hapa kwa upande mbili kuna ng'ombe, upande mwingine kuna ng'ombe ambao kila ng'ombe amekalia mahali anakaa, kwa upande mwingine pia ni ivo ivo. Katikati kuna watu wawili ambao wanakaa kutembea, tena tunavyoona hawa ng'ombe wamepewa nyasi. Wote wametoa vichwa vyao ni kama wanajaribu kukula hiyo nyasi.

Kwaonyesha ng'ombe nusu. Ng'ombe ambaye amefungwa miguu yake mbili za nyuma. Tena kando ya huyu ng'ombe kuna mtu amekaa ameshikilia ndoo katikati ya miguu yake akiwa akiwa anatoa maziwa kutoka kwa titi ya huyu ng'ombe.

Tunaona ngombe, ngombe ambao wamelala katikati yao kuna shimo iliyochimbwa, tena tunaona kuna wenye wamesimama kando kando, ngombe hawa wanakaa chafu sana, mbele yao tunaona kuna nyasi zilizowekwa chini.

Hapa tumeonyeshwa shamba, shamba hili inawesa kuwa ni ya mimea moja mimea hiyo ikwa ndizi tunaona miti mingi za ndizi iliyo karibu sana ni ndizi goma tena tunaona ni karibu inafika chini.

Tumepewa ng'ombe nyeusi imefungwa na mnyororo nyuma yake , tena tunavyoona hili ng'pmbe lina titi kubwa kubwa sana. kando kidogo kuna mtu amekaa ameekelea ndoo karibu na titi la ng'ombe anaonekana kutoa maziwa kwenye titi la ng'ombe.

Hii picha ni ng'ombe inaonekana mgonjwa sana. Ng'ombe nyeusi imefungwa kwa miti. Tena ako na vidonda kila mahali, kila mahali kwa mwili wake iko na vidonda. Amekaa kukonda sana.

Ng'ombe nne yenye rangi tofauti tofauti ingine iko na pembe refu refu ingine ziko na pembe ndogo ndogo ,wanakaa kuwa wanakula kwa mahala pa takataka ni takataka mingi sana inafaa kuwa hapa ni mahali pa kuekelea takataka.

Hapa tuko na ndizi, ndizi hii inakaa kukomaa imefunikwa na karatasi iliyoraruka, mbele yake kidogo tunaona kuna mimea mingi sana za ndizi, kuna enye imefunikwa pia na karatasi iliyo mbele kidogo linakaa kuwa imekomaa pia.

Kuna mama ambaye ameinama ametabasamu. Hii ni shamba, shamba ya mimeatunaona kando kuna mimea ya mahindi ,kando yake kidogo tena kuna mimea ya mahindi tena tunavyoona katikati kuna mimea zengine zenye zimemea zinakaa maharagwe.

Inaonesha mtu mmoja anakaa daktari amevalia nguo nyeupe kwa meza kuna vitu . Kuna vitu kama vikombe, ndogo na kubwa tena kandokando kuna glasi kubwabwa zinye zimajaa vitu.

Hapa tunaona kuna watu ambao wamesimama kando ,kuna tena nyumba imejengwa kwa hili nyumba kuna mfereji pia imejengwa kando kando. Hapa tena kuna mjengo juu ya mabati , kuna ng'ombe ambao nawaona wakielekea katikati ya hii nyumba, inaonekana kua ni mahali pa kuogelea dawa.

Mitungi ya maziwa, mitungi mingi sana, hapa inaonekana ni chumba ya kuhifadhi maziwa ,watu wawili wanaonekana wako mbali kidogo, mwingine akiwa ameshika kitabu ni kama kuna kitu anaandika, kando kidogo kuna mwenye ameinama, tunaona tena kuna mashine ni kama inaonyesha nambari hapo juu.

Hapa tumeonyeshwa ng'ombe, ng'ombe ambaye anaonekana kuwa anakula, nyuma yake tunaona amefungwa mguu zake za nyuma, tena kuna mashine zenye zinatoka kwa titi lake likielekea kwa mtungi iliyo kando, inakaa kuwa inakamuliwa na mashine huku akikula.

Inaonyesha shamba la mahindi. Mahindi yenye bado ni mchanga sana, bado ni kidogo sana. Hizi mahindi iko kwa shamba yenye ni safi. Tena vile tunavyoona hii mahindi haikai mahindi sawa. Inakaa mahindi yenye imeshikwa na ugonjwa, vile tunavyoona. Zimekaa hazijakaa mahindi yenye ni ni sawa.

Tumeonyeshwa matawi ya ndizi. Nyuma inakaa kuwa ni shamba la ndizi. Tunavyoona kuna ndizi nyingi zilizo upande ingine na matawi enye tumeonyeshwa inaonekana kuwa matawi kubwakubwa. Tena tunaona pia ni shamba kubwa sana. Vile tunavyoona nyuma ya hizi ndizi vile tumeona, kuna zenye matawi mengine mingi tena zimeonekana kwa umbali kidogo.

Mwanamke amesimama karibu na mti mrefu. Amevaa koti la rangi ya kijani na suruali nyeusi. Anaonekana kuwa na umri wa miaka thelathini hivi. Mtoto mdogo amesimama mbele yake. Mtoto amevaa nguo za rangi ya bluu na anaonekana kuwa na furaha. Mwanaume amesimama nyuma ya mwanamke. Amevaa shati jeupe na kaptula nyeusi. Watu wote watatu wanaonekana kutazama kitu fulani mbele yao. Kuna gari dogo la rangi nyekundu limeegeshwa karibu na mti. Juu ya gari kuna kikapu kidogo. Chini ya mti kuna maua mengi ya rangi tofauti.

Hii ni shamba ya ndizi. Ndizi hizi bado hazijakomaa, yote ikiwa changa na tena bado hazijaenda juu sana. Imejengewa nyumba na tunavyoona juu kuna kitu iliyo juu. Tena tunaona china kuna vitu zilizo chini, mimea zingine.

Hawa kuna ng'ombe wawili. Kuna moja mwenye ni kubwa kiasi amelala vizuri. Tena kando yake amelala vibaya. Amelala kana kwamba amekufa, tena bado ni kidogo kiasi. Wote wamefanana.

Kuna mkono imeshikiria ndizi hii iweze kusimamavizuri hii ndizi imeiva vizuri sana, vile tunavyo Iona ni ndizi ndogo lakini inaonekana imekomaa vizuri na kuiva vizuri.

Sufuria yenye Iko na vitu ndani kama maziwa, maziwa lala yenye sijashikana vizuri, tena kuna kitu kama kijiko yenye imetolewa ni kama inaonyeshwa hizo maziwa zenye ziko ndani.

Tunaona ng'ombe za wenye wako upande mmoja na upande ingine katikati kuna kitu kama njia ya kupitia. Tena hawa ng'ombe wanaonekana kukula nyasi.

Ng'ombe mwenye amesimama ambaye amefungwa zake za nyuma, tena mama ambaye ameinama kando na hili ng'ombe ameweka ndoo katikati anaonekana kukamua hii ng'ombe tunaona maziwa inatoka.

Inaonyesha ndizi, ndizi refu ,kuna zingine bado ni kidogo hazijazaa bado, tena tunaonyeshwa mti, msitu iliyokando ya hii ndizi ni msitu kubwa sana.

Vitu zenye zimepangwa chini kuna matawi za ndizi zimewekelewa na juu ni ndizi, ndizi zenye hazijakomaa ,zimekomaa lakini hazijaiva ndizi bado ni bichi, kando yake kidogo kuna mimea ya ndizi hili ni shamba la ndizi.

Pikipiki hii imesimamishwa hapa, imebeba galani za maziwa. galani mbili kubwa upande mmoja na upande mwingine. Kuna mtu mwenye ameshikilia upande mwingine, ameshikilia kalamu. Ni kama kuna kitu yenye anaendelea kuandika. Naye mwenye aliye na maziwa anatoa maziwa kutoka kwa jerikani ikienda kwa lile galani la maziwa.

Hapa kuna mkono. Ile mkono imeshika ndizi. Ndizi zenye ziko kwa meza kuna ndizi yenye imeshikwa na mkono inayoonekana kwa hili picha. Mkono hii imeonekana kuwa imetaka kutoa hiyo maganda ya juu ya ndizi. Ndizi hizi zinakaa kuharibika.

Miti hii ya ndizi ,imezaa Iko na ndizi ambayo ni mbichi sana ndizi kubwa sana tena ndizi inakaa kama inaeza anguka tena miti za ndizi ziliko karibu na yeye

Shamba ya ndizi, shamba kubwa sana. Shamba yenye inakaa kulimwa tu ni udongo nyekundu. Hizi ndizi ni mingi sana. Zimepandwa kwa laini na tena kuna upande ingine yenye ni kama ndizi zimekufa.

Inaonyesha ndizi. Ndizi zenye zinakaa kuwa ziko na shida. Zinakaa kuwa ni kama zimechomeka juu, matawi za juu ni kama zimechomeka. Tena zinakaa kuwa kwa msitu, ni shamba yenye inakaa kupotea. Kuna nyasi kubwa kubwa na nyuma kuna msitu kubwa tena.

Hao ng'ombe wa rangi sawa, rangi kubwa yao ikiwa ni rangi nyeusi, na rangi ndogondogo nyeupe, kwa kila mmoja wao, wanne ambao wamekaa hapa wanakula nyasi, mmoja amesimama anaona upande ingine.

Hii ni ndizi, ndizi zenye zimepangwa mingi sana zimepangwa juu ya ingine ,juu ya ingine, ndizi zenye zimekomaa lakini bado ni bichi tena tunaona ni ndizi zenye zilizaa vizuri, zilikua kubwa kubwa sana.

Hii ndizi yenye tumeonyeshwa hapa ni ndizi zenye zimetoka kwa mti mmoja. Zimeshikana pamoja lakini hazijafanana. Ingine ni nyembamba ,ingine ni nono tena yenye ni nyembamba tunaona ni ndogo kiasi, yenye ni nono pia ni refu kushinda ingine.